Hili ni bwawa la maji ambapo mimea mbalimbali imekua kando ya bwawa hili. Hii ni kwa sababu ya upatikanaji wa maji. Hali ya anga inaonekana kuwa shwari kwa kuwa mawingu ni machache.

Hiki ni kitoa cha basi, katika kituo hiki kuna mabasi mawili. Basi la kwanza lina mizigo iliyopakiwa juu na lina rangi ya kijani, basi la pili ni lenye rangi nyeusi. Basi haya hutumika katika usafiri wa umma.

Haya ni mazingira ya mji haswa kwenye kituo cha basi. Magari yaliyomo hutumika kwa usafiri wa umma. Vibao vilivyo juu vinaashiria ambapo magari haya yanasafiri kuenda na mtu aliyesimama anahakikisha kila gari limejaa ndiposa gari lisafiri.

Haya ni mazingira ya mji ambapo pana majengo marefu na kituo cha basi. Kwenye kituo cha basi tunaliona gari ambalo linatumika kwa usafiri wa umma. Gari hili lina kibao juu kuonyesha mji unakoenda na bei ya usafiri.

Haya ni mazingira ya mji ambapo pana majengo marefu na kituo cha basi. Kwenye kituo cha basi kuna magari yaliyomo ambayo yanatumika kwa usafiri wa umma. Vibao vilivyo juu vinaashiria ambapo magari haya yanasafiri kuenda na bei ambayo msafiri anastahili kulipa ili kusafiri.

Hiki ni kituo cha basi. Kwenye kituo hiki cha basi kuna basi mbalimbali. Kando ya basi hili, kuna mja aliyesimama anayewaalika wasafiri kuwaeleza kwenye basi hili linaelekea, na bei ya kusafiri kwenda huko.